Sehemu ya kunywa vinywaji ijulikanayo kama baa. Ambapo makochi yamepangwa vizuri huku kukiwa kuna meza. Vile vile kukiwa na sehemu ijulikanayo kama kaunta ambapo vinywaji huuzwa.

Hii ni sehemu ambapo vinywaji huuzwa, hasa pombe pamoja na vya aina nyingine, huku anaonekana muuzaji akiwa anachanganya kabla ya kuuza kwa wateja.

Hii ni sehemu vinywaji viuzwapo; ambapo vimepangiliwa vizuri katika mashelfu yake, huku vikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Pembeni yake kuna makochi kwa ajili ya wateja kukalia.

Hii ni sehemu magari yauzwapo au yanapotengenezwa huku kukiwa na gari moja ambalo limeinuliwa hewani, kwa mashine huku pembeni yake kukiwa kuna gari lingine ambalo lipo chini.

Hili ni gari ambalo linaonekana likiwa bado jipya likiwa na makaratasi yake hii inaashiria ni sehemu, magari ya uzwapo.

Magari meupe ambayo yamepangwa vizuri katika sehemu ya kuuzia yakiwa yanasubiria wateja kwa ajili ya kununua na kuendelea na matumizi mengine ya usafiri.

Duka la uuzaji wa maziwa lijulikanao kama "Milk ATM", huku likiwa linatoa pia huduma za mpesa, ambapo wateja wamesimama nje ya duka wakisubiria huduma kutoka kwa muhudumu.

Sehemu ziuzwapo vitu vya samani mbalimbali ambapo makochi yamepangwa vizuri yakisubiria wateja, huku ikionekana sehemu iliyotengwa kwa ajili ya uuzaji.

Hii ni sehemu ziuzwapo vitu au bidhaa za samani ambapo vitanda viwili vinaonekana vikiwa tayari vimeshakwisha kutengenezwa, huku vikiwa vimepakwa rangi nyeupe vikisubiri wateja kwa ajili ya kuja kununuliwa.

Sehemu au duka ziuzwapo samani mbalimbali kama vile masofa, meza, viti pamoja na vitu mbalimbali vikiwa vimepangwa vikisubiria wateja kwa ajili ya kuuzwa.

Hii ni sehemu viuzwapo vitu vya samani ambapo kitanda kinaonekana kikiwa kimetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma huku pembeni yake kukiwa na vitanda vingine pamoja na bidhaa mbalimbali.

Hii ni sehemu ya wazi ambapo vitu mbali mbali vya samani vinatengenezwa, na kuuzwa ambapo vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vilivyo kwisha kutengenezwa vikisubiria wateja.

Hii ni sehemu ya kupumzikia wateja wa hotelini ambapo kuna makochi aina ya sofa, meza pamoja na viti vingine kwa ajili ya chakula huku kukiwa kuna mandhari nzuri na kuvutia pamoja na ukuta uliopakwa kwa rangi ya bluu.

Hii ni sehemu ya hoteli au mahali wapumzikapo wateja ambapo anaonekana muhudumu akiwa anamsikiliza mteja katika sehemu ya mapokezi huku kukiwa kuna mandhari nzuri na ya kuvutia.

Mkulima akiwa amepangilia vitunguu katika salulini, huku akisubiri wateja sokoni au kibandani ambapo anaonekana akiwa ameshika baadhi.

Nguo za kiume ambazo zimepangiliwa vizuri katika chumba huku zikiwa katika henga, zikiwa katika chumba ambacho kipo ndani ya jengo kubwa kwa ajili ya kufanyia biashara.

Sehemu ya jengo ambayo inatumika kama sehemu ya kuuzia vitu mbali mbali nguo pamoja na hereni nacheni na miwani pamoja na viatu vikiwa vimepangwa vizuri vikisubiria wateja kwa ajili ya kuuzwa.

Hii ni sehemu ya jengo la soko ambapo wateja mbalimbali wanaonekana wakiwa ndani, huku bidhaa zikiwa zimepangiliwa vizuri kwa ajili ya kununuliwa ikiwemo mikoba pamoja na viatu.

Hii ni sehemu ya jengo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambapo mteja anaonekana akiwa pamoja na muuzaji huku bidhaa mbalimbali kama vile: viatu pamoja na mikoba, vikiwa vimepangiliwa vizuri.

Ndani ya sehemu ya jengo kwa ajili ya biashara ambapo nguo za aina mbalimbali zinauzwa, zikiwa zimewekewa bei huku nyingine zikiwa zimevalishwa kwenye midoli zikisubiri wateja.

Sehemu kubwa ya duka ijulikanayo kama supamaketi ambapo bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya binadamu zimetengenezwa na kupangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa, wateja huja na kuchagua kabla ya kulipia.